Wakulima wakike kwa wakiume wakiwa katika uvunaji wa zaola biashara aina ya kitunguu tayari kwaajili ya kuvuna na kwenda kuuza.

Zao la biashara aina ya nyanya, zilizovunwa tayari kuandaliwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, huku zingine zikionekana bado kuvunwa.

Mkulima wa kiume akionekana katika shamba, la uzalishaji wa zao la biashara aina ya nyanya, huku akikagua na kuhakikisha zikistawi katika ubora na mpangilio mzuri.

Wakulima wakiwa katika mavuno ya zao la biashara tayari yakiwa yamefungashwa katika magunia na kwa ajili ya kupakiwa kwenye gari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mazao yaliyolimwa na kupangiliwa katika utaratibu mzuri wa kilimo cha kisasa, na mkulima akionekana kukagua mazao hayo kwa utaratibu.

Shamba kubwa lililolimwa zao la mahindi, huku kukiwa na wakulima wanne wa kiume, wakijishughulisha na uvunaji wa zao hilo.

Trekta lenye matairi mawili makubwa likiwa katika shamba kwa ajili ya uvunaji wa mazao, pembezoni kukiwa na ustawi wa mimea yenye muonekano wa rangi ya kijani.

Mazao mbalimbali aina ya chakula yanayoonekana kupangwa katika mistari miwili yakupendeza na kuvutia kwaajili ya kuuzwa sokoni.

Mazao aina ya mbogamboga, yaliyolimwa katika mabeseni sita pasipo kutumia udongo, yakiwa yamesitawi na tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Eneo lenye uzio wa plastiki likiwa na mimea iliyostawi katika vitalu bila kutumia udongo huku kukiwa na watu pembezoni wakiendelea na shughuli za ukaguzi.

Zao aina ya kitunguu lililovunwa na tayari kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa, kwa matumizi mbalimbali ya majumbani na matumizi mengine.

Madhari ya pori lililostawi na mimea ya rangi ya kijani ikiwa katikati kuna bonde la mto lenye miamba.

Muonekano wa tambarare ya mbuga ya wanyama iliyokauka na miti pembezoni mwake, huku katikati akionekana swala kukimbia.

Wanyama aina ya pundamilia na nguruwe pori, wakionekana katika eneo la mbuga lenye miti mirefu ya kijani, majani yaliyostawi kwa rangi ya kijani.

Banda kubwa litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa kuku, lililozungushiwa kwa fensi nzuri, huku ndani yake kukiwa na kuku wengi, na wafugaji wawili wakiwapatia chakula.

Shamba kubwa lenye wakulima watatu, wanaojihusisha na ulimaji wa mbegu huku kukiwa na mabomba madogo katika shamba kwa ajili ya umwagiliaji wa kilimo cha mbegu za mazao.

Shamba lililostawi kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu katika muonekano wa matuta matuta katikati yake kukiwa na mabomba kwaajili ya kumwagilia kumea mbegu hizo.

Muomekano wa shamba lililostawi, kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu za kilimo, lililozungushiwa na mipira inayomwagilia maji katikati ya matuta.

Mnyamapori aina ya ndege, anayeonekana kujishikiza katika tawi dogo la mti uliokauka, huku akionekana kutazama pembeni.

Muonekano wa mnyamapori aina ya tembo mdogo, anaeonekana kuchezea udongo, huku pembeni yake kukiwa na watu waliosimama kwa mbali kuwatazama.